Taa na alama za barabarani, zinazotoa onyo na taarifa kwa watumia barabara, madereva wa magari, pikipiki, baiskeli na bajaji.

Alama ya barabarani inayotoa onyo kwa watumiaji kama vile, madereva wa magari, pikipiki na bajaji dhidi ya wahandisi na mafundi walioko mbele kwenye ujenzi.

Vyombo vya moto ,vinavotumia mafuta na kuendeshwa na binadamu vimeegeshwa nje ya duka kwaajili ya wateja kuangalia na kununua

Barabara ya lami iliyotengenezwa, yenye njia nne, inayoruhusu mabasi, fuso, pikipiki, bajaji kutembelea na kufika maeneo husika.

Pikipiki yenye matairi matatu inayoendeshwa na dereva kwa ajili ya kusafirisha mizigo kutoka kwenye kampuni ya jumuia.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wakiwa wanafagia barabara kwa kutumia mifagio ya chelewa, yaliyounganishwa na mipira.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wakizoa na kuzijaza takataka kwa kutumia chepeo kwenye fuso.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya mji kuwa safi, wapo wakishikilia mifagio, pamoja na chepeo na wengine viroba kwa ajili ya kukusanyia takataka.

Vyombo vya plastiki na mfuko mweusi vimewekwa pembezoni mwa njia vinavyokusanya takataka kwa ajili ya wafanya usafi kuzoa.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi wakiwa wameshika mifagio na chepeo wakifagia na kuzoa takataka kuzijaza kwenye mikokoteni.

Vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi na matairi zinazowekwa mtaani kwajili yakukusanyiwa takataka zimepangwa njiani.

Kikapu cha plastiki chenye matundu madogo, kinacho tumika kukusanyia takataka kamavile makaratasi na mifuko.

Magunia makubwa yaliyojazwa takataka za aina ya plastiki, kutoka mitaani na kuwekwa na kupangwa pembezoni mwa ukuta.

Kwenye eneo ambalo takataka zinakusanywa lipo gari linaloshusha uchafu, na wafanyakazi wakiyakusanya na kuyatenganisha maplastiki na yale ya nailoni.

Eneo lililokusanyiwa mifuko mikubwa ya nailoni yaliyojazwa takataka, tayari kwa ajili ya kunyanyua na kusafirisha.

Vyombo vya plastiki vinavyowekwa mtaani kwaajili ya kukusanyia takataka na kuacha mazingira kuwa safi. Kwa chini zina matairi.

Mifuko ya nailoni, iliyowekwa takataka zilizokusanywa na wafanya usafi na nje kuna alama inayoonyesha kuwa hizi ni za maambukizi.

Vyombo vya plastiki vyenye mfuniko wa njano, nyekundu na kijani vinavyotumika kwenye mitaa ili kukusanya uchafu na kuacha mazingira kuwa safi.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira kuwa safi, wapo kwenye eneo la dampo wakikusanya takataka na zingine kuzishusha kutoka kwenye gari yaliyozisafirisha.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi wakiwa wamevaa sare, wapo wakikusanya takataka na kuzizoa kwa kutumia chepeo, mifagio, kuzijaza kwenye viroba.

Mapipa ya plastiki yameegeshwa nje ya geti, yanayotumika kukusanya takataka na uchafu wa mtaa ili kuweka mazingira kuwa wasafi.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya mji kuwa safi ,wapo wakizoa takataka na kuzijaza kwenye fuso linalosafirisha.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya mji kuwa safi wamevaa sare na barakoa huku wakishikilia mifagio na kufagia barabara.

Chombo cha plastiki kinachotumika kukusanyia takataka na kinawekwa mtaani kwaajili ya kuweka mazingira safi.

Matenki meusi makubwa ya plastiki, yaliounganishwa na mabomba pia fuso linalobeba tenki la bluu, linalosafirisha maji safi.

Mhandisi na mafundi, wakiwa wanashughulikia bomba kwa kulitengeneza na kulikagua, ili kuweza kupeleka maji sehemu husika; ndani ya mji.

Matenki yenye rangi nyeusi yaliyotengenezwa na mpira yamewekwa juu ya makazi ya watu. Yanajaza maji kwa ajili ya matumizi ya kila siku.